Mwanamke mmoja akiwa amembeba mtoto mchanga, akiwa juu ya kitanda cha hospitali, ndani ya wodi, pengine wodi ya wanawake ambao wamejifungua.

Chupa cha dawa ya stamaryl na sindano ya kudungia dawa ya stamaryl ambayo hutumika kuchanja watu chanjo cha yellow fever .

Mwanamke na mtoto msichana walofunga barakoa midomoni wanaonekana katika kituo cha kunawa mikono, mwanamke huyo akimimina sabuni kutoka kwa chupa mwenda kwa mkono wake huyo mwanadada mtoto msichana nyuma yao kuna tanki la maji ya kunawa nyeusi mbili moja kubwa na nyingine ndogo

Mwanamke aliyevaa barakoa na kujifunga shuka kiunoni. Anaonekana katika mazingira ya duka au kibanda, akiosha mkono kwenye kituo cha kunawa. Akitazamwa na mtoto mdogo na kule nyuma kuna mwanamke na watoto wawili. Pia kuna dada ambaye amesimama dukani.

Chupa nyeupe ya dawa...